Aliyeketi ni mfanyakazi anayefanya kazi katika ofisi za huduma. Waliosimama ni wanawake watatu wanaotaka kuhudumiwa na yeye. Ameshikilia karatasi huku akiisoma, ni kama anawaelezea yaliyoandikwa kwenye karatasi. Nyuma yake, kuna watu watatu waliosimama .

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa wananchi wa Kenya. Wafanyikazi wa kituo hicho waliovaa sare zao za kazi, wanaonekana wakihudumia wateja. Kuna wale ambao wateja hawajafika kwao bado lakini wanabofya tarakilishi ishara ya kuwa wanafanya kazi zao.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa vikapu. wamevaa jezi zilizo na muhuri wa bendera ya Kenya, ishara ya kuwa kwenye timu ya Kenya, wametabasamu sana kuashiria kuwa na furaha, mmoja wao amebeba mipira.

Hii ni ofisi ya kupeana huduma kwa wakenya. Imegawanywa kwa madawati ya aina mbali mbali ikiwa na watu wanao hudumia wananchi. Wamevalia shati ya rangi jeupe na jekundu pamoja na fulana ya rangi nyeusi.

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa wananchi wa Kenya. Wafanyikazi wa kituo hicho wako kwenye dawati zao. Kuna wale walioketi wakibofya kibodi ya kitarakilishi na wale waliosimama. Wale waliosimama mmoja wao ametabasamu huku ameshikilia vitambulisho vilivyopangwa kwenye vifurushi tofauti tofauti mezani. Inavyoonekana, ni kama vitambulisho hivyo vinataka kupeanwa kwa wamiliki. Mwingine amesimama akishikilia karatasi.

Hapa ni katika ofisi ya huduma. Wafanyikazi wa ofisi hiyo waliovaa sare zao rasmi za kazi, wameketi kwenye madawati yao. Mmoja amesimama. Wawili wanaonekana wakihudumia mteja.

Hawa ni wanamichezo wa mchezo wa kandanda. Wako katika uwanja wa michezo wa chama cha akiba na mikopo ya polisi, wanaonekana wakicheza. Ni wa timu mbili tofauti. Upande mmoja wamevaa jezi za rangi nyekundu na ule upande mwingine ya rangi nyeupe. Wanafuata mpira huku wa jezi nyeupe anaonekana akipiga mpira huo.

Hapa ni katika uwanja wa michezo. Msichana mmoja anaonekana amejishikilia mkono kiunoni huku anazungumza na mwingine na ameshikilia chupa ya soda. Mzee mmoja anaonekana kutabasamu. Watu wamejaa mno ni kama wanatazama mpira ama mchezo mwingine.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, anaonekana akisimama akimtazama bwana huyu anayeongea. Bwana huyu anaonekana kuwa anamuelezea naibu wa rais jinsi mambo yanavyoendelea na kazi inavyoendelea katika ofisi hii.

Wachezaji hawa wa kandanda wanaonekana kufanya mazoezi uwanjani. Wamevalia jezi ya rangi ya samawati iliyo na muhuri wa kampuni ya Brookside. Wengine wao wana vazi la rangi ya kijani na rangi ya waridi. Wanatabasamu sana usoni, ishara ya kuwa na furaha.

Hapa ni katika kituo cha huduma cha wananchi wa Kenya. Aliyekuwa naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua anaonekana akiweka alama za vidole kwenye mashine. Wafanyikazi wa kituo hicho wanaonekana wakitazama.

Hawa ni mashabiki wanaotazama mchezo katika uwanja wa michezo. Wamevaa nguo za rangi nyekundu na nyeupe. Mmoja amevaa miwani akiwa amejipiga picha ya karibu, wengine wanaonekana kushangilia na kujivinjari mno. Msichana mmoja ametabasamu.

Hawa ni wafanyikazi wa kituo cha Huduma. Wako katika kituo hicho. Wamevaa sare rasmi ya kazi. Wanaonekana wakiwa wameketi kwenye dawati zao. Wawili wanazungumza, mmoja anabofya kibodi ya tarakilishi yake na mwingine anatazama. Wote wamevaa barakoa.

Hii ni nembo ya chama cha kisiasa kiitwacho Jubilee nchini Kenya. Nembo hiyo ina michoro ya mikono miwili ikiwa imeshikana kwa ishara ya kusalimiana. Neno Tuko Pamoja inaonekana.

Huu ni uwanja wa michezo. Mashabiki wameketi wakitazama mchezo unavyochezwa. Inavyoonekana ni mchezo wa kadanda na mashabiki wengi, ni wa timu ya Gormahia. Shabiki mmoja amepigwa picha ameshikilia kitu kichwani iliyoandikwa GorMahia.

Hapa ni katika uwanja wa michezo. Huyu ni mwanariadha wa kuruka mbali aitwaye Maina, anafanya mazoezi. Watu wako hapo nyuma wameketi wakitazama. Mwanariadha mwingine anaonekana akijiandaa kuruka.

Wanaarakati wanaonekana kutabasamu sana huku wakiangalia ni kama wanataka kupigwa picha. Wamejaa wengi sana kwenye jukwaa. Wengine wamevaa kofia, wengine wamevaa bendera za Kenya.

Hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya kandanda ya Gormahia. Mmoja wao amebeba bango lililoandikwa Gormahia. Wanaonekana kuwa katika uwanja wa michezo wakitazama mchezo unaochezwa. Wamefurahia sana.

Hawa ni wachezaji wawili wako katika uwanja wa mpira wa vikapu, mmoja ni wa timu ya nchi ya Kenya, amebeba mpira, mpinzani wake anajaribu kumzuia asiurushe au kuingiza mbao.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Mfanyikazi mmoja, anaonekana akiwa kwenye kidirisha ya ofisi hiyo, huku akimhudumia na kuzungumza na mteja. Mwingine naye amesimama kando ya mteja huyo, akimtazama.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma ya Kenya. Wanaonekana wameketi kwenye dawati zao huku wakifanya kazi yao. Mmoja amesimama akimuongelesha aliyekuwa waziri wa huduma, Justin Muturi ni kama ametua ofisi hiyo.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome akiwa amesimama pamoja na rais wa Kenya Daktari William Ruto. Wakiwa katika hafla ya kuapishwa kwa Rais. Wanaonekana kuwa na tabasamu nyingi usoni, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu amesimama hapo kando akiwatazama. Jaji mwingine anawatazama pia.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa kandanda, wanaonekana wakiwa katika uwanja wa michezo. Wametabasamu sana, wameinua mikono ishara ya kuwa timu yao ipo katika ushindi. Nyuma yao watu wameketi tu wakitazama.

Leseni za udereva zimefungwa katika vifurushi tofauti tofauti. Ziko juu ya meza. Vinavyoonekana zinataka kusafirishwa ili ziende zipeanwe kwa wenyewe.

Huyu ni shabiki aliye katika uwanja wa michezo. Ameshikilia bendera ya Kenya ingine amejifunika kwenye shingo, ishara ya kuwa ni mshabiki wa timu ya Kenya. Wengine wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti wakitazama mchezo unaoendelea.

Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, pamoja na mke wake Bi Rachel Ruto wapo katika jukwaa. Hii ni hafla ya kuapishwa kwa rais. Rais anaonekana akila kiapo, huku ameshikilia Bibilia takatifu kwenye mkono wa kulia, na mwingine ameueka juu ya vitabu alivyobeba mke wake.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma ya Kenya wanaonekana waki shughulikia wananchi. Hii inaonekana kuwa kama hafla ya usajili. Wengine wamesimama wakisubiri kuhudumiwa.

Mwanaume huyu ameshikilia cheti cha usafiri cha rangi ya samawati kwenye mkononi wa kulia na karatasi kwenye mkono wa kushoto. Alivyosimama na kushikilia cheti hicho anaonekana kana kwamba anapigwa picha. Nyuma yake kuna magari yalioegeshwa. Gari moja la gari nyeusi lina nambari ya usajili ya KCY 487R. Watu wanaonekana wakiwa wameketi.

Huu ni mchezo wa kandanda, wachezaji wako uwanjani, kikundi kimoja kiko na jezi ya rangi ya manjano na kingine rangi nyekundu, mchezaji nambari kumi na sita anaonekana akipepeta mpira kichwani, mashabiki wanaangalia kwa mbali.

Hii ni ofisi ya Huduma ya Kenya. Wafanyakazi wa ofisi hiyo waliovaa sare rasmi ya kazi, wamevaa barakoa kwenye mapua yao na midomo yao, huku wameketi kwenye dawati zao wakibofya tarakilishi. Mmoja anaonekana akiwa ameshikilia kalamu ishara ya kuwa anaandika.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa ofisi hiyo wanaonekana wakiwa wamevaa sare zao za kazi. Mmoja amesimama kando ya mteja anayehudumiwa na wafanyikazi wawili walioketi katika dawati zao. Askari anaonekana pale mlangoni. Mfanyakazi mwingine wa huduma hiyo yupo nyuma ya mteja ameketi kwenye dawati yake huku akimtazama.

Hawa ni wana michezo wa mchezo wa volleyball . Mmoja anaoenakana kutaka kurusha mpira ilhali mwingine anazuia. Mashabiki wanaoenekana kando yao wakitazama na kushangilia.

Walioketi ni maafisa wa huduma ya Kenya. Wanaonekana kuwa wamekuja kufanya usajili. Waliosimama hapo pembeni karibu na gari wanaonekana kama wanaotaka kuhudumiwa.

Hii ni ofisi ya uhamiaji. Kuna wateja wanaume na wanawake. Afisa wa ulinzi anaonekana akiwatazama. Kuna wale wanaohudumiwa, na wengine wameketi wameshikilia karatasi zao mikononi, wakisubiri kuhudumiwa.

Wawili hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu, wa timu mbili tofauti. Wapo katika uwanja wa mpira wa vikapu. Mmoja amebeba mpira huku akikimbia na mpinzani wake anajaribu sana aweze kuchukua mpira huo. Watu wanaketi wakitazama, nyuma yao mchezaji anaonekana akikimbia huku anawatazama.

Watu hawa wanaonekana wakiwa katika shughuli ya usajili. Watu watatu wananakili, mmoja anaonekana akichukua alama ya vidole ya msichana aliyesimama kando yake. Mwingine amesimama huku anafungua fungua karatasi.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda ni wa timu ya Bandari. Wamevaa jezi ya rangi ya samawati. Wanaonekana wakitabasamu huku wakishikana, ishara ya kuwa wameibuka washindi katika mchezo wao.

Hii ni hafla iliyofanyika ya kuapishwa kwa rais aliyestaafu, Uhuru Kenyatta. Kando yakemkewe pamoja na jaji wamesimama wakitazama. Rais huyu ameshikilia bibilia mkononi hara mkononi ikiashiria ya kuwa anaapa. Wote watatu wamesimama katika jukwaa. Nyuma yao ,watu wanaonekana wakimtazama huku wametabasamu.

Jaji mkuu mheshimiwa Martha Koome anaonekana akimsalimia jaji Smokin Wanjala ,kando yao jaji Njoki Ndong'o na naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu wanatazama. Watu wengine wamesimama kando yao.

Hawa ni wanamichezo wa mchezo wa vikapu. Wanaonekana wakiwa wamepanga foleni, tayari kuingia uwanjani. Ni wa timu ya nchi ya Kenya, bendera ya Kenya inaonekana hapo juu.

Hizi ni habari za blog ya mtandaoni ya SCC inayotoa habari za mahakama ya juu ya Kenya isemayo kuwa watu walio na mieleko tofauti ya kijinsia na kimapenzi wana uhuru na haki ya kuunda kikundi cha aina yoyote.

Walioketi ni wahudumu wa huduma ya Kenya. Waliosimama ni wateja wanaotaka kuhudumiwa. Wanaoenekana kuongeleshwa wakiulizwa maswali .

Jaji mkuu mheshimiwa Martha Koome pamoja na naibu wake Philomena Mwilu na jaji mwingine Isack Lenaola wanaonekana wakiwa wameketi katika mahakama ya juu wakisikiliza kesi. Mawakili nao wameketi mbele Yao.

Hii ni stika ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Nairobi ,kibandiko cha idara ya mahakama kipo kwenye stika hiyo. Vilevile picha ya wanafunzi pamoja na walimu ,naibu jaji mkuu Bi. Philomena Mwilu na askari ipo kwenye stika hiyo.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa ofisi hiyo waliovaa sare rasmi za kazi, wameketi kwenye dawati na wengine wamesimama. Mmoja anaonekana akibofiabofia tarakilishi, huku akimhudumia mteja, anayeonekana kuwa kama chifu. Wanazungumza na yeye. Mteja mwingine ameketi hapo kando.

Hawa ni majaji watatu, mmoja wao, ni naibu wa jaji mkuu anayeitwa Philomena Mwilu. Wanaonekana wakizungumza na rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta wakati alipokuwa katika ofisi. Hapa ni katika ikulu ya kenya.

Usajili wa pamoja wa watu wengi inaendelea. Makarani wanaonekana wakiandika kwenye karatasi za usajili. Msichana mmoja amesimama kando yao ishara kuwa wanamsaidia kwenye usajili. Nyuma yao, wanawake wameketi na mmoja amesimama akizungumza na wao. Kwenye meza kuna vifaa vinavyotumika katika kuchukua alama za vidole.

Wanadada hawa ni wanamichezo wa mchezo wa vikapu. Wanaonekana wakiwa katika uwanja, mchezo unaendelea. Ni wa timu mbili tofauti, wa timu pinzani wanaonekana wakikimbia ili wampokonye dada aliye na mpira. Watazamaji wanaonekana wakitazama.

Msichana huyu amebeba bango la kilabu ya mpira wa kandanda ya Bandari, almashauri Bandari FC, amesimama akitabasamu kwa madhumuni ya kupigwa picha. Mwanadada huyu amevalia shati lililo na jina ya Bandari FC, nyuma yake kuna watu wawili walioinamisha vichwa.

Hapa ni katika ofisi inayopeana huduma kwa wananchi wa Kenya. Mfanyikazi wa ofisi hiyo aliyevaa sare ya kazi anaonekana akiwa ameketi kwenye dawati iliyo na tarakilishi akizungumza na mteja. Kwenye ukuta kuna maandishi, picha zilizobandikwa pamoja na kizima moto kilichoning'inizwa.

Mashabiki wa timu ya Bandari wanaonekana wakiwa katika uwanja wa michezo. Wanashabikia timu yao. Wamebeba bendera zinazoashiria kuwa wanafurahia sana timu yao inapocheza. Wana tabasamu nyingi sana usoni.

Hapa ni katika ofisi za uhamiaji. Watu wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa, huku wakiongea na bwana huyu aliyevaa kofia, labda wanataka kushughulikiwa na yeye. Huko ndani ofisi zilizo na vidirisha vinaonekana.

Vitambulisho hizi ziko mezani. Vimefungwa katika vifurushi tofauti tofauti. Hii inaashiria kuwa vinataka kusambazwa katika vituo mbalimbali ili yaweze kupeanwa kwa wenyewe.

Wanamichezo hawa wa mchezo wa kandanda, wanaonekana katika uwanja wa michezo wakikimbia kwa furaha. Hii ni ishara ya kuwa wameibuka washindi. Watazamaji wameketi wakitazama.

Hawa ni wanamichezo wa mchezo wa kandanda. Ni wa timu ya jeshi la ulinzi wa Kenya. Wanaonekana kuwa tayari kuingia uwanjani.

Vijana hawa wako katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Inavyoonekana ni kama wako katika hafla ya kusherehekea ama wanatazama mchezo unaoendelea. Watu wengine wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti. Vijana hawa wanaonekana kuwa wanapiga picha.

Maandamano kati ya wafanyikazi wa mahakama. Wanaoenekana wakiandamana barabarani kuhusu majadiliano huku wamebeba bango lao.

Huyu ni jaji mkuu wa jamhuri ya Kenya. Jina lake ni Bi. Martha Koome. Amevaa sare rasmi. Anaonekana akitoa hotuba katika idara ya mahakama. Ametabasamu sana.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa ofisi hiyo wanaonekana wakiwa kwenye dawati la mapokezi, mwingine amesimama. Mteja mmoja amesimama mbele ya dawati hiyo akishughulikiwa. Wengine wanatembea na wengine wameketi.

Hii ni offisi ya huduma ,wafanyikazi wa offisi iyo wanaonekana wakihudumia wateja. Mmoja wao anamuonesha mteja picha kwenye tarakilishi ilioko mezani.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wawili, wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti, katika dawati la mapokezi. Wakibonyeza tarakilishi. Mkono wa mfanyikazi mmoja aliyesimama, unaonekana. Wamevaa zao rasmi za kazi. Viti na madawati ya wafanyakazi wengine, pamoja na vya wateja viko bure. Ishara ya kuwa hawajawasili ofisini.

Hii ni ofisi ya Huduma ya Kenya, wafanyikazi wameketi kwenye viti katika dawati zao, mmoja anaonekana akibofa tarakilishi, iliyo na kibandiko cha huduma za mahakama, ishara kuwa anashughulikia huduma hizo, anamhudumia mteja, na mwingine ameketi kando yake akibofa tarakilishi, labda anafanya kazi yake.

Hii ni ofisi ya Huduma ya Kenya. Walioketi kwenye viti ni wafanyikazi wa Huduma hii. Mtu mmoja amesimama mbele yao akiwaongelesha, wengine wako hapo wakiangalia chini.

Hivi ni viti vya usafiri wa ngambo. Inaonekana kuwa vipo katika ofisi ya uhamiaji. Vimepangwa katika vifurushi tayari kugawanywa.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa kandanda. Wanaonekana kuwa wanashabikia timu ya Gor Mahia. Mwanadada mmoja ameshikilia bandiko lililoandikwa Gor Mahia. Mwanamume mmoja ameshikilia taa ya koroboi inayowaka. Wanaonekana kutabasamu mno huku wakisherekea.

Wanachama wa chama cha chungwa wanatoa hotuba yao. Hii ni baada ya kuwa na mkutano. Picha ya mwanachama wao Raila Odinga iko nyuma yao.

Tanki la maji limejengewa juu, ishara ya kuwa maji yanavutwa kupitia pipe za rangi ya kijani. Kando yake kuna mtungi uliowekwa kuishikilia.

Mfanyikazi wa kituo cha huduma kwa wananchi, aliyevaa sare ya kazi, anaonekana akibofya tarakilishi yake. Watu wengi wamepanga foleni huku wakisubiria kuhudumiwa. Kando ya mfanyikazi huyo kuna tarakilishi iliyo wazi. Hii inaonekana kama hafla ya usajili wa pamoja ya watu wengi.

Huyu ni Rachel Shebesh aliyekuwa mwakilishi wa wanawake wa eneo gatuzi la Nairobi, hapa wako pamoja na wenzake katika kampeni za kura, hiki ni chama chake cha Jubilee, anaonekana kuwa anaongea akisema sera zake na mawaidha yake, wamevaa kofia za kusema tuko pamoja.

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa wananchi wa Kenya. Wafanyikazi wa kituo hicho wameketi kwenye dawati zao. Mmoja anaonekana akibofya kipanya cha tarakilishi iliyoko mezani, huku akizungumza askari wa kike. Inavyoonekana anamhudumia askari huyo, wote wakitabasamu.

Hawa ni wasajili. Wanaonekana wakisajili wananchi kwa kutumia kompyuta ndogo ya kubeba. Wanachukua alama ya vidole. Watu wanaonekana wakiwa kwenye foleni wakisubiria kuhudumiwa na wengine wameketi huku wanahudumiwa. Msajili mmoja amesimama.

Hawa ni wanasiasa wa chama cha siasa cha chungwa, kijulikanacho kama ODM mheshimiwa Mbadi anaonekana akitoa hutuba yake huku wanachama wengine waliovalia kofia za ODM wakitazama.

Hii ni ofisi ya huduma ya nchi ya Kenya, wahuduma wawili wanaonekana kusimama kando ya mteja huku wakimshughulikia. Mmoja wao ameketi kwenye deski huku anabofya tarakilishi ishara ya kuwa anarekodi data.

Wafanyikazi wa Huduma ya Kenya wanaonekana wakiwa katika kazi yao ya nje. Hafla hii labda ni ya usjaili ya pamoja. Wamevaa sare zao za kazi. Wengine wanaonekana wakihudumia wateja waliopanga foleni. Mmoja amesimama na mwingine amesimama akisubiria wateja. Kwenye dawati zao, vibandiko vimebandikwa vya kuashiria huduma wanazopeana katika kazi yao ya nje.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa kandanda. Wanaonekana kuwa wa timu ya Gor Mahia, kwa sababu wamevaa shati za rangi ya kijani. Wengine wamevaa miwani kwenye macho. Wengine wanapiga ngoma na wengine wameshikilia taa za koroboi huku zimewaka.

Huu ni uwanja wa michezo, hawa ni mashabiki kutoka taifa la Kenya, mmoja amejifunika bendera ya Kenya huku anatabasamu. Wengine wako hapo nyuma wakicheza.

Hii ni ofisi ya huduma, wafanyikazi wa ofisi hiyo wamevaa sare zao za kazi. Mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye dawati la mapokezi akisubiria kupokea watu, mwingine amesimama hapo mbele akitazama nyuma. Nyuma yake kuna mama mmoja anayetoka kwenye ofisi, kando yao kuna bwana mmoja anayepiga simu.

Hii ni risiti ya cheti cha usafiri kutoka katika idara ya uhamiaji. Ni ya mtu anayeitwa Evans Kipchirchir. Ilitolewa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili, tarehe kumi na mbili mwezi wa Agosti.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa kandanda, wamevaa shati zilizo na rangi ya kijani zilizoandikwa Gor Mahia ishara ya kuwa ni wanashabikia timu ya Gor Mahia. Mtu mmoja amesimama na bango linalosema "tunataka timu ya Mancity." Wamefurahia sana ishara ya kuwa timu yao imeibuka washindi.

Wahudumu wa almashauri ya kutoza ushuru, wanaonekana wamevaa sare zao. Mmoja wao anahudumia mteja kwa kuweka alama ya vidole.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa raga wa nchi ya Kenya. Wamevaa jezi zao huku wamefurahia sana. Wengine wameinua tuzo la sanamu ya tembo wawili, iliyotolewa kwao kama tuzo ya ushindi.

Hii ni ofisi ya Huduma ya Kenya, wahudumu wameketi kwenye dawati zao, mmoja anabofya tarakilishi, anaonekana kuwa anafanya kazi yake, mwingine anaonekana akimpatia mteja aliyeketi mbele ya dawati yake maelezo. Mteja mwingine ameketi mbele ya dawati ya mhudumu mwingine akisubiria kuhudumiwa.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Aliyekuwa waziri wa huduma anaonekana kuzuru ofisi hii. Maafisa wa usalama wamejaa katika ofisi hii. Wahudumu wanaonekana wakimwongelesha. Wahudumiwa wameketi, wakisubiria kuhudumiwa.

Hawa ni wafanyikazi wa ofisi inayopeana huduma kwa wananchi wa Kenya, wamevaa sare za kazi. Wanaonekana wakishughulikia watu. Hii inaonekana kuwa hafla ya usajili wa pamoja wa watu wengi. Watu hao wameketi. Kuna wale wanaohudumiwa na wanaosubiri kuhudimiwa. Askari nao pia wako hapo.

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa wananchi wa Kenya na hii ni dawati ya mapokezi. Mfanyikazi wa ofisi hiyo aliye dawatini anaonekana akimhudumia mteja aliyesimama hapo kando. Tarakirishi iko kwenye dawati hiyo.

Mwanariadha wa kuruka mara tatu anaonekana akiwa katika uwanja wa michezo akiruka. Jina lake liko katika kibandiko cha rangi nyeupe kwenye nguo lake la mazoezi. Nyuma yake watu wameketi wakitazama.

Hawa ni majaji watatu. Wamevalia mavazi yao ya kijaji. Aliye katikati ni jaji mkuu Martha Koome, akiwa na naibu wake Philomena Mwilu, pamoja na jaji William Ouko. Wametabasamu sana. Walivyosimama, wanaonekana kuwa wanapigwa picha.

Hawa ni wasichana watatu, wanacheza mpira wa mkono . Mmoja ameshikilia mpira huku wawili wakijaribu kumpokonya . Mashabiki wameketi wakitazama.

Hawa ni wafanyikazi wa ofisi za huduma, wanaonekana wakiwa wamesimama wakimtazama aliyekuwa waziri wa huduma, mmoja wao anaonekana akimwongelesha waziri huyo labda, anamwelezea kazi ile wanayoifanya katika ofisi hii.

Wanaume hawa wanaonekana kuwa wanafanya usajili. Msichana amesimama hapo kando akiwatazama, ni kama wanamsaidia katika hafla ya usajili. Hapo kando wanawake wanaonekana kuwa wameketi huku mwingine amesimama kana kwamba anawaongelesha.

Wana michezo wa jeshi la ulinzi wa Kenya wanaonekana wakifanya mazoezi uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi nyekundu. Wanatabasamu nyingi sana usoni.

Hawa ni wanamichezo wa mchezo wa vikapu. Ni wa timu tofauti mbili. Moja KPA na ingine ni ya Umoja Stars. Wanaonekana wakivurugana wa KPA aking'ang'ana kuushikilia mpira na huyu wa Umoja anang'ang'ania kukwamilia mpira. Watazamaji wanaonekana wakitazama.

Hawa ni mashabiki wa mchezo unaochezwa katika uwanja. Wameketi katika uwanja wa michezo wakitazama mchezo huo. Wamebeba vuvuzela wakizipuliza. Wengine wameinua mikono huku wanatabasamu sana. Hii inaashiiria kuwa timu yao imeibuka washindi.

Huyu ni mfanyikazi wa kituo cha Huduma. Amevaa sare rasmi ya kazi. Anaonekana akiweka alama za vidole za mtu kwenye karatasi iliyoko mezani. Watu wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa cha jamhuri ya Kenya. Anayekimiliki cheti hiki, alizaliwa katika mkoa wa mashariki, na ni mtu wa jinsia ya kike. Kimetiwa sahihi, ishara ya kuwa halali.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanacheza, wapo katika uwanja wa mpira wa vikapu. Mmoja ameushika mpira ilhali mwingine anajaribu sana kuuchukua. Mashabiki wanatazama.

Hawa ni mashabiki wa michezo. Wamevaa shati zilizo na nembo ya bendera ya Kenya, ishara ya kuwa, wanashabikia nchi ya Kenya. Wawili wamechorwa mchoro wa bendera ya Kenya usoni. Wanatabasamu sana, huku wa katikati akionekana akipiga picha kwa kutumia simu ya rununu.

Hii ni ofisi ya huduma ya kenya. Ofisi hiyo inaonekana kuwa bure. Hakuna mtu aliyendani. Hata dawati la mapokezi li bure, labda sio wakati wa kazi.

Hapa ni katika ofisi inayotoa huduma katika nchi ya Kenya wafanyikazi wa ofisi hiyo wamesimama wakimtazama aliyekuwa waziri wa huduma Bwana Justin Muturi, mmoja wao anazungumza na yeye wengine wakimtazama. Polisi naye pia anaonekana.

Hawa ni mashabiki wa kandanda wanaoshabikia timu ya Gormahia, wanakausha ngoma zao Kwa kutumia moto, wanaonekana kutabasamu na kusherekea mno. Wamevalia shati za rangi ya kijani na wengine yenye rangi nyeusi. Mmoja amekalia ngoma, mwingine amebeba nyundo na kuna aliyebeba bendera.

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa wananchi wa Kenya. Ni taasisi ya serikali, mfanyikazi wa ofisi hiyo anaonekana akizungumza na watu walioketi. Mmoja wao anaonekana akishikilia karatasi mkononi.

Hawa ni wanasiasa wa muungano wa PNU, wakiongozwa na mheshimiwa Raila Odinga. Keki iko mbele yao pamoja na kinywaji. Wameshika vinywaji kwenye glass , huku wakisherehekesa. Ina ishara kwamba, wanazindua muungano huu.

Hapa ni katika ofisi ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa ofisi hii waliovaa sare zao za kazi wanaonekana wakizungumza huku wanatabasamu. Mmoja wa kike ameketi kwenye dawati akibofya tarakilishi na wawili wa kiume wamesimama. Mteja naye pia amesimama akitabasamu huku akisubiria kuhudumiwa.

Wachezaji wa mchezo wa kandanda wako uwanjani, wamevalia jezi kamili. Wamesimama kwa mduara huku wameshikana, ishara ya kuwa, wanasemezana kabla ya kuingia uwanjani kucheza.

Hii ni ofisi ya huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa ofisi hio wanaonekana wakiwa wamevaa sare zao rasmi. Wateja wameketi kwenye viti wakisubiria kuhudumiwa. Mmoja wao anaonekana akitembea. Mfanyikazi mmoja pia naye anatembea.

Hapa ni katika kituo cha huduma kwa wanainchi. Watu wameketi wakitazama huku wakisubiri kuhudumiwa. Wafanyikazi wa ofisi hiyo wameketi katika dawati zao huku wakizungumza na wenzao waliyosimama. Kuna mmoja anayebofia kibodi ya tarakilishi yake. Askari aliyevaa vazi la kazi anaonekana akiwa amesimama. Ukutani kuna michoro na maelezo.

Huyu ni mfanyikazi wa huduma ya Kenya, anaonekana akibofya tarakilishi huku akiangalia kwenye karatasi. Inavyoonekana, anafanya usajili wa watu wengi. Watu wameonekana wakipanga foleni wakingoja kuhudumiwa.

Hawa ni wanariadha watatu wanaokimbilia nchi ya Kenya, wamevua viatu vyao ilhali wamezibeba mikononi, wamesimama huku wakishikana kuashiria kuwa wanangoja kupigwa picha, wanatabasamu nyingi sana usoni, hii inaonyesha kuwa wameibuka washindi, mwanariadha mwingine anapita kando yao akiwatazama, mashabiki wamekaa wakitazama.

Hili ni bandiko la idara ya mahakama. Inaelezea wananchi jinsi ratiba ilivyo kuhusu siku ambayo imetengwa yao kuzungumza na wananchi.

Hpa ni ndani ya ofisi za huduma ya Kenya. Wafanyikazi wa ofisi hii waliovaa mashati ya rangi nyekundu wameketi wakitazama mwanaume mmoja, aliyesimama mbele yao akiwasiliana nao. Dawati zinaonekana zikiwa na tarakilishi.

Wanamichezo hawa wa mchezo wa kandanda wanaonekana wakiwa uwanjani. Wanatabasamu nyingi sana usoni ishara ya kuwa wameibuka washindi.